Picha hii inatuonyesha gari aina ya Salon Car na gari ingine ambayo ni TukTuk, zinazopita katika barabara iliyofurika na maji mengi, kutokana na mvua iliyonyesha siku hiyo.

Tunamwona mkunga wa jadi au mhudumu wa afya akimsaidia mwanamke mja mzito aliyelala chini , huenda akiwa katika mazoezi ya uzazi au kujifungua , watu wengine wamekaa karibu wakitazama ikiashiria kuwa ni sehemu ya mafunzo au huduma ya afya ya kijamii.